Humu ni chumba ambacho hulazwa wagonjwa wamo hatarini. Daktari husimama katikati mwa vitanda hivi.

Huku ni chumba cha kulaza wagonjwa ambao wamo hatarini ,daktari anamhudumia mgonjwa ambaye ako hatarini.

Mkulima ananyunyizia dawa mimea yake.

Mgonjwa amelazwa hospitali. Daktari anamhudumia kwenye chumba cha kulazwa wagonjwa.

A doctor is attending a client in an hospital. The client seems to have undergone an operation or might be at the intensive care unit undergoing treatment

Huu ni mfuriko. Dereva na abiria kusukuma pikipiki ambayo imefungiwa virago vingi, ingeweza kusombwa na maji.

Hawa ni wafanyikazi wa hospitali. Wengine wanamwaga maji kwa mtungi na mwengine huteka.

Hawa ni wataalamu ambao wanawahudumia mgonjwa ambaye amelala kwenye gari kwa kuwanyunyizia dawa na mmoja wao husimama kando yao kuwaelezea kuhusu mgonjwa.